Hapa ni ndani ya jengo la biashara. Hapa tunapata mwanamke mmoja ambaye amevalia koti ya maabara akiwa ameshikilia chombo cha kukamulia maziwa cha chuma huku akingalia kupitisha maziwa kwa kichungi kwa tenki ya maziwa.

Hapa ni ndani ya zizi moja ambapo tunaona ng'ombe ya rangi ya nyeupe na nyeusi akiwa amefungwa mdomo.Ng'ombe huyu amewekwa mashine kwenye matiti ilikuwa ile ya kukamuliwa.

Hii ndani ya zizi la ng'ombe ambapo kuna mama mmoja anakamua ng'ombe akiwa amemfunga miguu. Ng'ombe mwenyewe ako na rangi ya kahawia. Hiki chombo cha kumamulia kikiwa ni ya buluu ikiwa na michirizi meupe. Maziwa yanaonekana yakitiririka vizuri.

huyu ni mklima wa ndizi, anakagua mgomba wa ndizi akiwa amevalia shati yenye mikono mikono mirefu mirefu na niya rangi ya blue akiwa amevaa miwani na amevaa kofia nyeupe.

Ni mwanaume aliye vaa koti jeupe la maabara na suruali ya rangi inayo moyo kiorefu, anaonekana kua anamwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma ndani ya chombo kikubwa chenye kifuniko cheupe kinacho fanana na mashine yakuchota maziwa. Chombo hicho kina bomba chini.

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe wanne, watatu wakiwa wamesimama mmoja amelala chini. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Hii ni kategoria ya ndizi ambayo imepangwa kwa safu. Kuna ambazo zimeiva kikamilifu huku zingine zikielekea kuiva na zingine hazijaiva. Zingine zikiwa ndani ya troli, huku sakafu ikionekana kuwa safi.

Ni zizi la ngombe ambao wanaonekana kuwa Wanakula chakula, ngombe Hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi huku wakiwa na alama kwa masikio.

Hapa ni ndani ya jengo la zizi la ng'ombe ambapo tunaona mkulima anakamua ng'ombe katika zizi. Ng'ombe iko na rangi nyeusi huku imefungwa na nyororo. Mkulima amevalia kofia yenye rangi ya blue na nyeupe.

Humu ni ndani ya zizi moja, ambapo tunapata mkulima ananyunyizia ng'ombe yake dawa kwa ajili ya kuelimisha wadudu, baadhi ya ng'ombe hawa kuna ng'ombe ya rangi nyeupe huku mwingine akiwa na rangi ya kahawia.

Hii ni gomba ya ndizi ambao inaonekana kuwa imeiva kikamilifu. Ndizi hii imesimamishwa tayari ni ya kusafirishwa ama ni kuuzwa.

Ni shamba ama eneo la kilimo kuwa kuna migomba ya mimea ya ndizi, hio ni migomba micahnga imepandwa kwenye udongo mwekundu

Hii ni ngomba la ndizi ambalo linaonekanakua na haija komaa vizuri kuna kajani ya rangi ya kijani kibichi uku ndizi ikionekana moja pekeyake.

Ndani ya zizi la ng'ombe hapa tunapata ng'ombe wanne wachanga, ng'ombe hawa wakona rangi nyeupe na nyeusi,,,,.

Hii ni soko ya kuuzia matunda. Baadhi ya matunda yanayoonekana ni ndizi ambazo zimeiva na kuna ambazo hazijaiva kikamilifu ikiwa imening'inia. Kuna matunda kama maembe na viazi.

Ni mgomba iliyo na ndizi ama ndizi zimefunikwa kwa plastiki ya blue pengine liko kuzuiliwa kutokana na wadudu, au mgomba huu unaonekana kuwa katika ubustani na inaweza kuchunwa.

Ni ndani ya shamba ya mkulima mmoja wa ndizi. Mkulima huyu ameshikilia mgomba ya ndizi, huku ndizi ikionekana halijaiva kikamilifu. Mtu huyu amevalia suruali nyeusi.

ndio maana ndizi zimechukuliwa kijani na zimezikilia pamoja kwenye sinaro. Ndizi hii inaonekana inalingana kiasi cha kuwa bado hazijakomaa. Nyumba ya ndizi hii iko na majani ya kijani kibichi inaonyesha kuwa ziko kwenye mazingira ya shambala ndizi hazitakuwa karibu.

Kuna mtu amesimama mbele ya kundi la ng'ombe labda akiwachunga au kuwahudumia ng'ombe hawa wako ndani ya zizi katika au eneo la uzuizi kwa ajili ya kupigwa dawa.

Hii ni eneo wazi la shamba, ambapo tunaona wanyama wawili wakiwa wamelala chini, wanyama hawa wako na rangi ya kahawia na nyeupe, udongo ni mwekundu.

Huku ni ndani ya zizi ya mkulima mmoja ambaye anaonekana akiendelea kunyunyizia dawa mnyama wake. Mnyama huyu ni ng'ombe ambaye iko na rangi nyeupe na nyeusi, huku mkulima amevaa kofia ya njano na shati ya njano na bomba anatumia ni ya njano pia.

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe ambapo tunaona ng'ombe wamefunguliwa ili waingiea au watoke, ng'ombe wawili wadogo wako na rangi ya kahawia.

Hii ni shamba la kilimo, ambapo tunaona ndizi zikiwa zimepandwa na nyuma yake kuna bustani ya miti ambayo inaonekana kuwa na rotuba sawasawa.

Ni kishada kikubwa cha ndizi cha kijani kibichi zikiwa zimetanda kwenye mti wa ndizi. Ndizi hii imeungana pamoja na imeanza kukomaa lakini bado haijaiva kikamilifu .Sehemu ya shina ya mti kuna ndizi pia inaonekana na majani machache.

Hapa ni katika shamba la mkulima mmoja ambaye amepanda ndizi. Huyu mkulima ni mwanamke ambaye amevalia sketi ya kahawia, shati nyeusi akiwa amesimama katika shamba yake. Tunaona ndizi ya majani ya kijani kibichi.

Hii ni eneo wazi ambapo tunaona mkulima na ng'ombe zake, mkulima wa ng'ombe amevaa shati ya blue huku ng'ombe anazozichunga ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Kuna watu watatu ambao wanapanda ndizi. Watu hawa wanaonekana wakishirikiana kupanda ndizi. Mmoja akiwa ameshika ndizi na jembe amevalia shati ya kijani kibichi huku wengine wanaona kazi ambayo anayofanya na kuna pikipiki imeegeshwa.

Huyu ni mkulima ambaye yupo ndani ya shamba lake, kando ya mkulima huyu tunaona majani ya mahindi, katikati tunaona kunde na kando kuna mahindi. Mkulima huyu amevalia shati nyeusi na sketi nyeusi.

Ni ndani ya jengo au kituo cha kuuza maziwa. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wameshika mitungi ya chuma ya maziwa, huku mmoja amemwaga maziwa katika chombo kingine. Watu hawa wawili wamevaa kofia nyekundu huku shati zao zikiwa nyeusi.

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili katika zizi hili ng'ombe mmoja akiwa ana rangi nyeupe na nyeusi huku mwingine akiwa na kahawia.Ng'ombe hawa wamefungwa kwa ajili ya kukamuliwa, ng'ombe hawa wanakamuliwa na mashine ya kisasa.

Hili ni gomba ya ndizi ambapo baadhi ya majani yamenyauka na kugeuka rangi ya kahawia au manjano huku ,mengine yakibaki kijani hii inaeza kuasiria ugonjwa au ukosefu wa maji ili yakaweza kukauka na kukosa kuzaa matunda.

Kuna mkono wa mtu anayetambulika kutoka Afrika ameshikilia ndizi ambalo limetolewa maganda huku maganda zikiwa chini na ndizi zingine zenye ziko kwa mgomba zikiwa hazijaiva kikamilifu.

Hapa ni nje ya jengo ambapo tunapata wanawake watano, wote wamefunga shuka, wawili wamekaa chini mmoja ameinama wakishughulika na vitu nyeupe ikionekana kama maziwa.

Kuna rundo kubwa la mahindi mabichi au yaliyokauka chini. Inaonekana kama kuna mtu akiangalia au anachambua mahindi labda wakati wa mavuno au maandalizi ya kuhifadhi.

Hapa ni katika eneo la wazi. Hapa kuna mtu ambaye anakamua ngombe. Mtu amevaa nguo nyeusi anakamulia maziwa kwa chombo cha colour ya blue huku ngombe ni ya rangi ya kahawia

Nikundi ya watu watatu baadhi yao wakiwa wamekaa chini wakiwa wamezungukwa na rundo kubwa la ndizi watu waonekana kuwa wakulima au wafanyi biashara wa ndizi wako katika eneo lao yenye mimea la miti

Hii ni eneo wazi ambapo tunaona mimea mbalimbali. Baadhi ya mimea ambao yanaonekana ni ndizi, ambao zimedhoofika kiafya na ni mrefu. Nyuma yake tunaona miti.

Hii ni eneo la kilimo ambapo tunaona mchanga mwekundu. Kando kuna mimea ya kijani kibichi huku zingine zikionekana kama mahindi. Mbele kuna ndizi ya kijani kibichi.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke kutokana na vazi alilovaa akikamua ng'ombe. Mtu huyu amekaa chini na anshikilia ndoo ya chuma mikononi mwake huku akikamua chuchu za ng'ombe.Ng'ombe anaonekana kuwa na rangi nyeusi na nyeupe.

Hizi ni migomba ya ndizi ambayo imefungiwa juu ya gari inaonekana kua inasafirishwa kutoka eneo moja Hadi lingine ikiwa juu ya gari. imefungwa vizuri ili isianguke wakati gari ikiongeza speed .

kama ambacho kukamulia maziwa hukutunaona mkulima maziwa akichonga nyuma kuna jengo ambalo linaonekana kua ni la kuweka maziwa

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe, kuna watu tatu ambao wamesimama na wanaonekana kuwa wataalamu wa afya za ng'ombe. Ng'ombe hapa anaonekana na rangi nyeusi, huku nyingine akiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wako ndani ya zizi.

Migomba ya ndizi ambayo yamepangwa kwa safu ikiwa tayari kuuzwa au kusafirishwa. Juu ya migomba hizi kuna gomba moja ambalo likona ndizi zinaelekea kuiva.

Ni shamba la mahindi lenye mimea iliyokomaa, mimea ya mahindi imetoa vinyuzi na inaonekana yenye afya na baadhi ya mimea inaonyesha masuko ya mahindi yakiwa yanachomoza. udongo unaonekana kuwa na unyevu unyevu na rangi ya kahawia nyekundu kuashiria udongo wenye rotuba.

Hili ni mahali inakaa zizi la ng'ombe, ng'ombe wengi wanaonekana wamefungiwa katika vizimba vyao, wengine wanaonekna katika vizimba vyao wakila, ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe wakiashilia aina ya ng'ombe ya maziwa ,huyo bwan anaonekana kuokota uchafu.

Hapa ni ndani ya zizi la ngombe. Tunaona ngombe wengi, wakiwa wamefungwa tayari kukamuliwa. Ngombe ambaye anapatikana hapa ni ya maziwa ya rangi nyeupe na nyeusi. Kuna mtu ambaye amevaa koti la mahabara huku mashini ya kukamua ngombe inaaendelea kufanya kazi.

Ndani ya zizi la ngombe tunaona watu wawili ambao wanakamua. ngombe inayokamulia inaonekana ya rangi nyeupe na nyeusi. Inaonekana kua na maziwa nyingi. Mmoja amejaza chombo cha kukamulia.

Kiasi kidogo cha kitu kinacho onekana, kilichopikwa ndani ya chombo, chakula hicho kina rangi iliokorea, na kinaonekana kwamba kimelegenywa kuswangwa, kinaonekana kuwa na mafuta kidogo.

Kuna pikipiki bararani ikiwa imebeba mitungi miwili, ama vyombo vingine vya kusafirisha maziwa, mwenye pikipiki ameonekana akiwa amevaa kofia ngumu ya helmeti , na ngu za sanaa, mbele kukiwa na lori mbili au magari yakipita barabara.